Mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu, huku akifanyiwa uchunguzi na daktari wa meno kwa kumulikiwa mdomoni, ili aweze kuchunguza na kujua tatizo alilonalo mtu huyo na kumfanyia matibabu.

Mama aliyeshikilia mswaki wenye dawa ya meno na kutabasamu, akimuelekeza mtoto wake wa kike namna ya kuswaki ili kuzuia meno kutokana na magonjwa mbalimbali. Pia, uchafu unaweza kupatikana unaosababisha harufu. Hii hujenga afya njema ya mdomo wakati wa kuongea.

Watu mbalimbali waliokusanyika na kushiriki kupanda mti kuashiria mazingira bora yaliyo salama na rafiki kwa watu na wanyama, wakionyesha ushirikiano na mshikamano katika vitendo vya kutunza mazingira.

Mazingira machafu yasiyo na mpangilio hasa ni madhara yaliyotokana na mafuriko yaliyotokea ndani ya eneo hilo, na kutoa vitu mbalimbali nje ya nyumba zilizopo pembezoni mwa miinuko.

Wanafunzi mbalimbali waliopo katika uwanja mkubwa ulio tambarare, wakipanda miti mbalimbali kuzunguka sehemu hiyo. Hii huashiria usafi na mazingira bora yanayosaidiwa na miti hasa kwa ajili ya hewa pamoja na mvua.

Maji mengi yaliyojaa katikati ya barabara huku magari na watu wakishindwa kupita, kwa kuashiria hali ya mafuriko iliyoweza kuharibu mazingira husika na kusimamisha shughuli mbalimbali za kibinadamu.

Muuguzi aliepo ndani ya chumba maalumu kwaajili ya kulaza wagonjwa, akikagua vitanda na vifaa mbalimbali vya hospitali kuhakikisha kama vinafanya kazi vile inavyotakiwa.

Madaktari na manesi wamekusanyika katika chumba cha upasuaji wakimtibu mgonjwa, huku taa yenye mwanga mkali ikimulika ili kuua vijidudu au bakteria waliopo katika eneo hilo ili wasimdhuru mgonjwa.

Muuguzi na mama aliyeshikilia mtoto, wameketi, huku akipewa maelekezo juu ya afya na mwenendo au ukuaji wa mtoto kwa kutumia jarida lenye picha na maandishi.

Nesi wa kike akimkagua mtoto mdogo aliyewekwa sehemu maalumu ya kukuzia watoto mbalimbali baada ya kuzaliwa kwa mda ambao haujafika miezi tisa. Hii husaidia ukuaji kuendelea nje ya kizazi cha mama.

Duka kubwa la dawa za binadamu, zilizowekwa kwenye makabati yaliyotengenezwa kwa chuma na vioo, tayari kuwa salama kwa ajili ya mauzo kwa wahitaji hasa wagonjwa. Zimehifadhiwa vizuri ili zisiharibike, pia zisipate madhara yatokanayo na mwanga.

Mwanamke mmoja akijaribu kuchuma majani ya mmea tayari kutumika kama dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayoweza kumuathiri binadamu au wanyama wengine.

Vidonge vyenye rangi ya kijani, umbo la duara ambavyo ni dawa asilia zitokanazo na mimea majani na mizizi ya miti, ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Mchanganyiko wa limao pamoja na tangawizi zilizowekwa ndani ya kikombe kuashiria dawa za kienyeji, zinazotumika kutibu na kuweka kinga juu ya magonjwa mbalimbali yanayoweza kushambulia mwili.

Chupa ndogo iliyotengenezwa kwa udongo na kifuniko chenye rangi ya kijani, ikitumika kubeba dawa ya asili iitwayo "humuravumi", tayari kutibu magonjwa mbalimbali yaliyoambukizwa kwa binadamu, kwa kutumia miti shamba na mizizi ya miti ya porini.